Duka dogo la bidhaa za maziwa na vyakula vya kila siku linaloitwa "ROYAL STARINN" "milk ATM", duka limeandikwa kwa maandishi makubwa ya rangi nyekundu na blue na yenye nembo pamoja na nambari ya simu ya mawasiliano. Ndani ya duka kuna mashine ya "milk ATM", mashine ya kuuza maziwa kwa kiwango unachohitaji ambayo inaruhusu wateja kujaza maziwa moja kwa moja kwenye vyombo vyao.

Duka dogo la bidhaa za maziwa. Kuna mtu mmoja amevaa koti jeupe anayeweka maziwa kutoka kwenye jagi moja kuweka kwenye jagi la mteja. Meza ina vifaa kama chupa za plastiki na karatasi za kuandika; dirisha la bluu na mtu mwingine anayeonekana nje yanaonyesha mazingira ya kawaida ya duka hili.

Duka dogo linalouza bidhaa mbalimbali freshi kutoka mashambani, miongoni mwa bidhaa hizo ni, nyaya nyekundu, karoti, mboga za majani, kebichi, vitunguu saumu ambavyo vinatumika nyumbani kwa ajili ya chakula.